Ng'ombe huyu ana rangi mbili. Nyeupe na nyeusi. Ng'ombe huyu yuko zizini na, amewekewa mashine kwenye chuchu zake. Mashine inayotumika katika kumkama ng'ombe huyu.

Ng'ombe hawa wako kwenye zizi ambalo ni la kisasa, ng'ombe wenyewe ni wa rangi ya nyeusi na mmoja ana mchanganyiko wa rangi yeupe, wamewekwa plastiki kwenye masikio kudhihirisa nambari zao na wako mbele ya kidimbwi cha maji.

Mwanamme aliyevalia surupwenye ya kijani kibichi na viatu vyeusi, anamka ng'ombe. anaelekeza maziwa kwenye ndoo nyeupe. Amemfunga ng'ombe huyu kamba mguuni. Ng'ombe mwenyewe ni wa rangi ya hudhurungi na nyeupe.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba lenyewe linaonekana kupaliliwa na ndizi zimepangwa katika folrni. Kuna baadhi ya migomba ya ndizi ambayo imezaa ndizi za kijani kibichi. Kuna migomba mingine ambayo bado haijazaa ndizi.

Hii ni miche ya migomba ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, Migomba hii au miche hii imepandwa katika karatasi za rangi ya nyeusi na zimewekwa udongo ndani mwake.

Ni katika zizi la ng'ombe, mwanaume aliyavalia vazi la manjano na amebeba kibuyu cha manjano na samawati mgongoni, anakitumia kupulizia ng'ombe dawa. Ng'ombe mwenyewe ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mwanaume huyo amevalia kofia.

Huu ni mgomba wa ndizi, mgomba wenyewe ni mfupi sana. Kisha umezaa miche miwili michanga. Kando yake kuna migomba mingine ya kijani kibichi. Migomba hii bado haijaweza kuzaa ndizi.

Hivi ni vibanda sokoni. Vibanda hivi vimetandikwa gunia na juu yake vikawekwa ndizi za manjano, kuashiria kwamba zimeiva sana. Kuna wanunuzi na wauzaji wanaonekana nyuma ya ndizi hizi.

Hili ni zizi la kisasa la ng'ombe. Zizi lenyewe limejengwa kwa mabati na chuma. Ng'ombe wanakula nyasi na ng'ombe wenyewe ni wa rangi nyeusi na nyeupe na hudhurungi.

Ni katika maabara, mwanaume aliyevaa vazi la rangi nyeupe, anatumia bilauri za plastiki kufanya majaribio fulani kwa kuchanganya kemikali. Ukutani kuna picha ya rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta.

Ng'ombe hawa ni watano. Wanne wanakula nyasi iliyotiwa kwenye gurudumu ilhali mmoja hali. Ng'ombe wenyewe wamewekwa palstiki kwenye masikio yao iliyo na tarakimu. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na weupe.

Mkono wa mwanadamu umeshika majani ya mmea wa mahindi. Majani haya ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yamevamiwa na kuliwa na viwavi.

Ng'ombe huyu ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe amefungwa kamba mguuni kisha akawekewa mashine kwenye chuchu zake, mashine ambayo inatumika kumkama ng'ombe huyu.

Mwanaume huyu aliyevalia suruali ndefu ya samati, amesimama mbele ya mti mkubwa. Nyuma yake kuna ndizi nyingi za kijani kibichi. Nyuma ya ndizi hizo kuna migomba ya ndizi.

Hii ni kampuni ya maziwa. Kuna mitungi ya maziwa ambayo ni mitungi ya chuma. Kuna wanaume pia wawili, mmoja amevaa nguo nyeupe na mwenzake nguo ya samawati wanaofanya shughuli ya kupima maziwa.

Wanaume wawili wanawakama ng'ombe wawili. Ng'ombe hawa wana rangi mbili, yaani nyeusi na nyeupe. Mazwiwa haya yanawekwa kwenye ndoo za plastiki ambazo ni tatu. Ng'ombe mmoja ana plastiki sikioni iliyoandikwa tarakimu.

Ni katika kampuni ya maziwa, kuna maziwa ambayo yamewekwa kwenye tanki za chuma, kisha kuna wahudumu wawili waliovalia barakoa na wanayapima maziwa yenyewe, na nyuma yao kuna mwanamke labda mwanahabari aliyebeba kamera anayerekodi.

Huyu ni mwendeshaji pikipiki, ambaye anafanya kazi ya kusafirisha maziwa. Haya yametiwa kwenye tanki za chuma ili yaweze kusafirishwa hadi kwenye kampuni. Mwendeshaji pikipiki huyu yuko barabarani na inamlazimu kukabiliana au kumenyana na magari mengine ili aweze kufika kwenye kampuni salama.

Mkono wa binadamu umeshika ndizi ambayo imeondolewa maganda na kisha kuna ndizi zingine za kijani kibichi ambazo ziko kando ya ndizi hii iliyo ondolewa maganda

Ni mashine yakuchunguza ugonjwa unaoathiri ng'ombe kwenye chuchu na pia kuosha chuchu hizo. Mashine yenyewe inatumia nguvu za umeme katika kufanikisha jambo hilo na inasaidia sana katika kuwatibu ngombe hawa.

Hili ni zizi la kisasa la ng'ombe lililojengwa kwa chuma kisha likafunikwa mabati. Ng'ombe wenyewe, wanakula nyasi zilizo kauka nani ng'ombe wa rangi mbalimbali, kama vile weusi na weupe.

Ng'ombe aliyedhoofika kiafya, na jambo ambalo linaonyesha amedhoofika kiafya ni ile ngozi yake iliyojaa vidonda. Ng'ombe huyu amefungwa kando ya mti kusubiri matibabu kwani mifupa yake hata inaonekana juu ya ngozi yake.

Kuna mwanadamu ambaye anayangongoa mahindi. Mahindi ni mengi na ambayo yamevunwa yamewekwa sakafuni. Yamewekwa sakafuni labda kwa minajili tu ya kuchomwa na jua na kuyafanya yakauke yatoe yale majimaji ndani yake.

Ni mashine ya kukama ng'ombe, na mashine yenyewe yanawekwa kwenye chuchu za ng'ombe ili kuweza kuwakama ng'ombe hawa, maziwa yanatiririka kupitia kwenye mrija hadi kwenye chupa nyeupe.

Hiki ni kituo cha kukusanya maziwa, kuna pikipiki na kisha kuna matanki , tanki la maziwa, ambayo wakulima huleta kila siku maziwa yao ili yakaweze kusafirishwa hadi kwenye kampuni.

Hapa ni sokoni, kuna kuuzwa ndizi . Ndizi za kijani kibichi, ambazo zimepangwa ardhini tayari kuuzwa kwa wanunuzi. Wanawake wengine wanatembea kando ya ndizi hizi, ilhali pia wanaume wako hapa sokoni.

Mwanamke anamkama ng'ombe ambaye ni mkubwa kisha mwenye rangi ya hudhurungi, anamkama kwa kutumia ndoo iliyowekwa sakafuni na ng'ombe amefungwa miguu yote na sababu ya ng'ombe huyu kufungwa miguu yote, ni asipige ndoo ya maziwa teke na ayamwage maziwa hayo yote mkulima awe na hasara.

Mkono wa binadamu, inaonekana umeshika mkungu wa ndizi zilizo iva. Ndizi zenyewe ni za rangi ya manjano, na zimesitishwa juu ya sakafu mbele ya mlango.

Ni shambani na katika shamba hili kuna ndizi mingi ambazo zimepandwa kwa mstari, na kuna mkulima ambaye anaezeka kifaa cha kupima kiwango cha mvua katika ardhi hii, kinachotumia plastiki na chuma.

Ni shambani na kwenye shamba lenyewe watu wamevuna ndizi na ndizi zenyewe zimepangwa kwenye majani ya ndizi, na nyuma kuna migomba, na migomba yenyewe imepaliliwa. Kuna watu watatu ambao wanafanya shughuli yenyewe.

Ni zizi la kisasa la ng'ombe, ambalo limejengwa kwa saruji. Ng'ombe kadha wa kadha wanakula nyasi, na kuna ng'ombe weusi wengine weupe na wenye madoadoa nyeusi. Mhudumu anawapa ng'ombe nyasi huku amevaa.

Haya ni maziwa yenye rangi nyeupe, maziwa yenyewe yameganda, na yamewekwa kwenye bakuli ya glasi.

Ng'ombe hawa ni wa rangi ya hudhurungi na sehemu nyingine ni nyeupe, na jinsi walivyolala wanaonyesha kwamba wameambukizwa na ugonjwa fulani ndiposa wanaonyesha kwa ishara ya shingo na jinsi walivyolala inaashiria kwamba ni wagonjwa, kwa vile hawawezi zungumza wanaonyesha ugonjwa kwa kulala.

Haya ni mahindi shambani, mahindi ambayo imevamiwa na ugonjwa, ugonjwa unawafanya mahindi kuwa nyeusi na ilhali mahindi yale ambayo hayajavamiwa na ugonjwa ni ya rangi ya kijani kibichi.